Huku ni shughuli za kiserekila ndizo ambazo zinaendelea hapa. pale naona watu wameketi, upande huu naona pikipiki ya posta ambapo wanasafirisha nayo mabarua ndio inaendelea. Nyuma pale naona watu wameketi hapo na pikipiki zao.

Kinara wa ODM, Raila Amollo Odinga, amekaa hapo mbele. Hapo nyuma naona wapinzani wake ama watu wa ODM, ambao wako hapo nyuma yake wanamzunguka hapo. Mbele yake naona ako na microphone ya citizen tv , ambapo ako nayo hapo kutangaza habari yao ama habari kuhusu huduma yao ya ODM.